Chumba cha kusomea ambapo kuna kompyuta, kibodi na kipanya, vifaa vinatumikq kusaidia mwanafunzi kufanya utafiti au kuandika. Mezani kuna vitabu vya wanafunzi ambavyo vimepangwa vizuri.

Katika darasa la kompyuta ambayo makompyuta yamepangwa mezani iliyo na rangi nyeupe , ikiwa na makibodi na vipanya. Kompyuta hizo zimepangwa katika mpangilio maalumu zikiachiana nafasi huku kando yake kuna viti ambavyo mwanafunzi anaketi akibonyeza.

Timu ya wanaume waliovaa nguo nyeusi za Kenya wakiwa kwenye uwanja wa nyasi, wengi wao wamesimama na magongo ya kutembelea. Hii ni timu ya soka ya watu wenye ulemavu wa mguu wakionyesha umoja na ushindani licha ya changamoto zao.

Katikati darasa ambapo madawati yamepangwa yakiangaliana huku viti vimewekwa chini ya dawati hizo. Kando yake kuna meza ya mwalimu ambayo imejaa vitabu na karatasi za wanafunzi, pia juu ya madawati kuna makaratasi ya wanafunzi. Dirishani kuna vitambaa ambavyo vimefunga dirisha. Sakafu ya darasa inaonekana kuwa safi, inaonekana madawati haya yamewekwa pamoja baada ya kufanya usafi.

Mlemawa ambaye amevaa nguo imeandikwa Kenya, kuashiria kwamba anasimamia Kenya. Ameketi katika kitu cha magurudumu huku akisukuma ili kuenda mbele. Kando yake kuna wale ambao wamekaa chini na kumshangilia.

Jengo la darasa la watoto ambalo limejengwa kwa umaridadi kuna njia ya kupita ambayo imejengwa kwa maua ambayo ni safi na maua ambayo imekatwa kwa ulaini inavutia. Ukutani kumechorwa safina ya Noah na wanyama baadhi mbali mbali wakiwa wawili wawili.

Watu waliovalia nguo nyekundu na shanga mikononi na shanga zingine usoni huko wengine wakiwa wamevalia kofia zenye rangi nyeusi wanawasukuma wenzao walioketi katika viti vya magurudumu huku wengine wameshika bendera ya Kenya na wako na vitambulisho vilivyoandikwa timu Kenya.

Picha yake Samuel Mushai akiwa na muongozi wake Jean Kipchumba, na maelezo yanayoeleza zaidi kuhusu Samuel Mushai, kwamba ni mkenya aliyezaliwa Desemba 26, 1989, ambaye hana uwezo wa kuona na anakimbia.

Mlango mwekundu ambao juu yake kuna kioo ambao unatumika kutueleza na kutuelekeza kwamba hili ni darasa la sita ch na mwalimu anayesimamia darasa hili anaitwa Mr Imoli.

Ukurasa ya kitabu ya wanafunzi ambayo inafunza wanafunzi jinsi ya kuhakikisha usafi wao kwa kutumia sabuni kwa kuoshea mkono, viatu ,nywele na mguu.

Vitabu ambavyo vimepangwa pamoja ambazo zina rangi ya buluu na nyeupe ambayo inaashiria kwamba ni kitabu ya somo la kompyuta sayansi na mwanafunzi wa darasa ya saba.

Mashindano ya mbio ambapo wanariadha watatu wako karibu kuingia kwenye mistari wa mwishho. Mwanariadha aliyawania mbele ni mkenya amevaa jezi yenye rangi nyekundu yenye nembo ya Kenya. Wanaonekana wakishangilia kwa furaha ishara kufurahia ushindi au kuonyesha kuamini atashinda.

Katika kiwanja kuna mchuano wa mwanaume ambao wana ulemavu wa mguu ambao wanatumia vijiti kutembea wanacheza mchezo wakishindana. Kuna wale ambao wana ulemavu wa mkono kuna wale ambao wana ulemavu wa mguu.

Katika darasa la kompyuta ambapo mezani kuna vitabu ambazo zimepangwa ,pia kuna kompyuta mbili ya meza ambayo pia ina kibodi na kipanya ya kusaidia katika utekelezaji wa masomo.

Kibao cha kufutia ubao kimewekwa kwenye ukuta upande wa kulia kwa chumba cha darasa. Kipo karibu na ubao mkuu rahisi kufikiwa na walimu na wanafunzi wanapotaka kufuta maandishi iliyoandikwa kwenye ubao. Kibao hiki ni chenye rangi ya nyeusi na kina kashida za kawaida za matumizi kama vile za kufuta alama za kalamu.

Faili ambazo zimepangwa juu ya kabati, ili kuashiria kwamba zimewekwa vizuri ili mtu asiweze kuifikia. Faili hizi zimepangwa vizuri kwa utaratibu, kama vile kuna ile ni ndogo na kuna ile ambayo ni kubwa. Faili hizi hutumika kunakili vitu, na kuhifadhi maelezo.

Watu wawili ambao wanaiwakilisha Kenya anaonekana kuwa mmoja wao ambaye ni kipofu na mwingine ambaye anaona anamwelekeza mwenzake.

Walemavu walioketi kwenye viti vya magurudumu ambao wanatabasamu na kufurahia huku wamevalia shati zenye rangi ya nyekundu na long'i ambazo ni nyeusi. Shati zao ambazo ziko na nembo ambayo imeandikwa Kenya kumaanisha kwamba wanatoka Kenya.

Darasa lililojaa viti na meza ya wanafunzi, kila kiti kimetengenezwa kwa mbao na fremu ya chuma. Meza imeunganishwa moja kwa moja kwenye kiti na ina nafasi ya kuandikia upande wa kulia. Sakafu yenye darasa hii inaonekana kuwa safi.

Msichana mmoja aliyevalia kofia na shati yenye nembo ya Kenya ameshikilia bango lililo andikwa kuwa amefuzu kwenda katika Paris baada ya mchezo wa kuogelea.

Ukurasa wa kitabu wa mwanafunzi ambao unamfunza mwanafunzi kuhusu aina mbalimbali ya usafirishaji, ama vifaa tofauti tofauti za usafirishaji, kama vile lori, gari moshi, na baiskeli.

Karatasi ambayo imechorwa wanyama mbalibali, pia inatuonyesha wanafunzi ambaye amefuzu katika hesabu ya kuondoa na kuongeza. Mwanafunzi amepata kila kitu na hajakosea hata moja.

Jengo wa ghorofa ambayo ina ngazi ya kupanda na kushuka kutoka juu hadi chini ya jengo. Pembeni mwa ngazi kuna vioo vya vyuma vyeusi vinavyotoa ulinzi. Sehemu ya chini ya ngazi kuna sakafu ya zege na njia ndogo inayopita karibu na bustani iliyopandwa maua na mimea ya mapambo.

Maelezo ambayo yanatueleza zaidi kuhusu Hellen Wawira ambaye ameketi chini kwenye gym amabye ni mwenye asilia ya ya kikenya aleyezaliwa tarehe kumi na tano mwezi wa nne mwaka wa elfu moja tisaini na mbili ambaye anashiriki katika uinuaji wa uzito ya yuko chini ya kilogramu arubaini na moja ambaye anashida za uti wa mgongo.

Maelezo kuhusu Asiye Sururu Mohammed ambaye ni mkenya, alizaliwa tarehe 25/04/1992 Mombasa Kenya. Anashiriki katika mchezo wa para rowing na ambaye pia hana miguu zote

Ubao mweupe umeandikwa kwa maandishi yanayoonekana kwa wazi na kalamu yenye rangi ya buluu huku umewekwa kwenye ukuta wa darasa, chini ya ubao huo kuna kifaa cha kufutia maandishi kinachotumika kufuta au kusafisha ubao ili kuondoa maandishi yaliyomo.

Eneo la bustani la watoto la kuchezea ambalo ina vifaa mbali mbali vya kuchezea ikiwa ni kiteleza na kibandiko cha kuchezea na zingine za aina mbali mbali. Vifaa hivi huwezesha watoto kucheza kwa furaha na kujifunza ustadi wa mwili.

Dawati kadhaa za mbao na chuma zilizopangwa ndani ya darasa mbele ya ubao mweupe ,viti vipo nyuma ya madawati na kwenye kona kuna rafu ndogo iliyo na vitabu au karatasi, sakafu ya darasa ni safi kuonyesha kuwa usafi ulikuwa umefanywa.

Ubaoni ambako mwalimu amendika tarehe na swali. Tarehe ikiwa ni jumatatu, 28/02/2025. Swali ambalo mwalimu imendika ni swali na kidini.

Jengo la ghorofa moja ambalo lina rangi ya kijivu na milango ya kahawia. Mbele ya jengo kuna bendera iliyofungwa kwa mlingoti na bustani ndogo ya maua, na na majani pembeni kwa njia ya zegi.

Hii ni maelezo ya mtu ambaye anaitwa Wesley Kimeli Sang, ambaye ni mkenya aliyezaliwa Machi tarehe moja mwaka wa elfu moja I tisaini na nne, ambaye ako na ulemavu wa mkono.

Jumba cha kufunzia kompyuta ambayo kuna meza yenye rangi ya nyeupe, kompyuta nne mezani ziponyeze kutumia ili kuponyeza kwa ukuta. Kuna kiti ambao wanafunzi wanaeza kukalia ili wafikie meza waeze kutumia kompyuta.

Kurasa ya kitabu ya wanafunzi ambalo lina mapicha tofauti tofauti ambayo inawasaidia kujifunza kuhusu sarufi. Matumizi ya hiki na hivi kama vile kitabu na viatu.

Bango ambalo linaeleza jinsi ya kuhifadhi taka manyumbani na mashuleni mwetu inayotupea njia miingi kama vile kurejelea kuokota na kutenganisha na pia kutumia taka kama mbolea.

Jengo la ghorofa ambalo pia ni shule, ambayo madarasa yamepangwa katika mpangilio maalum. Kuna machuma ambayo yanawazuia watoto wasiweze kuanguka chini. Nje pia kumepandwa maua inayovutia na kupendeza.

Darasani, ambapo viti vimepangwa katika mpangilio maalum. Kila kiti ikiachia kiti kingine nafasi. Labda, kwa matumizi ya kufanya mtihani.